Mvua kubwa imenyesha na maji yametapakaa kote. Tunaona gari linakimbia kwenye maji hayo.

Kuna watu watatu ambao wamempeleke mtoto kwenye chumba cha mazoezi. Mtoto amefurahia kuwa katika chumba cha mazoezi.

Kuna watoto wawili. Watoto hawa, msichana na mvulana ambao wanajaribu kuchota maji kutoka katika bomba hili na bomba hili linaoneakana kuwa na maji taka.

Hii ni jangwa. Kwenye jangwa tunaona kuna mawe na miti iliyokauka na pia tunaona nyasi iliyokauka. Hakuna mmea wowote unaomea katika jangwa na tunaona milima kwa umbali.

Hii ni wadi ya watoto, na kuna wauguzi wawili ambao wanafanya shughuli tofauti tofauti. Wa kwanza anamuhudumia mtoto na mwingine yuko katika mashini iliyo mbali kidogo na muuguzi mwingine.

Mkulima yupo shambani. Anawanyunyuzia mimea wake kwa kutumia kemikali ambayo inaweza kuua vidudu vya shambani.

Kuna daktari wa meno wawili na, na mgonjwa. Mgonjwa amefungua mdomo wake tayari kung'oa jino. Daktari amevalia barakoa akijaribu kumng'oa jino.

Kuna muuguzi ambaye ameshikilia sindano na dawa na kuna mama ambaye amebeba mtoto mchanga. Muuguzi huyu anaonekana ametoka kudunga mtoto sindano.

Maafisa katika wizara wa afya wametembelea kijiji hiki. Tunaona ya kwamba kuna afisa ambaye anawaelimisha wanajamii kuhusu jambo fulani katika jamii hiyo.

Hii ni chupa ya dawa. Kuna chupa sita za dawa. Dawa hizi zina maandishi tofauti tofauti na maelekezo. Kwa mfano kuna dawa ya aina ya nguvu za kiume ambayo yaitwa Mtiki.

Hapa ni wanaharakati wa watoto wasichana ambapo tunaona sodo. Wameshikilia mabango ya kuonyesha umuhimu wa kutumia sodo.

Hapa kuna sindano na mtungi wa dawa, sindano inavuta dawa kutoka katika mtungi huo. Dawa hii inatumika katika kumtibu mgonjwa na muuguzi amevaa glavu yenye rangi ya kijani kibichi.